Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa na barakoa ya oksijeni akihudumiwa. Wahudumu wawili wa afya wamevaa mavazi kamili ya kujikinga wamesimama karibu naye. Vifaa mbalimbali vya matibabu vinaonekana kando ya kitanda katika chumba chenye mwanga wa kutosha. Hali hii inaashiria mgonjwa anapata huduma labda kutokana na ugonjwa unaohitaji tahadhari kali.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, amefunikwa blanketi jekundu lenye michoro, mhudumu wa afya ambaye sehemu ya juu tu ya mwili wake inaonekana anaonekana akimhudumia mgonjwa. Kitanda kiko karibu na ukuta wa samawati na kuna vifaa vingine vichache vinavyoashiria mazingira ya wodi. Hii inaonyesha huduma ya matibabu inaendelea.

Mtaalam wa afya amevaa mavazi maalum ya kujikinga ndani ya chumba cha wagonjwa mahututi. Anaonekana akishughulikia chupa ya drip au vifaa vingine vya matibabu vilivyosimamishwa. Kuna mgonjwa aliyelala kitandani mbele na vitanda vingine vya wagonjwa vinaonekana kwa mbali. Vifaa mbali mbali vya matibabu kama vile mashini za kupumulia na binjari zimemzunguka mgonjwa.

Timu ya madaktari waliovalia mavazi maalum ya upasuaji ikiwemo kofia, barakoa na glavu. Watu hawa wanaonekana wakishirikiana katika chumba cha upasuaji wakiwa wamejikita kwenye mgonjwa asiyeonekana wazi wakifanya matibabu au operesheni. Mwanga mkali unaonekana kutoka juu ukiangazia eneo la upasuaji kuashiria umuhimu na usahihi katika kazi yao.

Kundi la watu wazima watatu na mtoto mmoja wakiwa ndani ya nyumba. Wanaume wawili wamevalia fulana za buluu zenye nembo fulani wakionesha kuwa labda wanatoa huduma au msaada. Mmoja wa wanaume hawa wanamshika mtoto mkono huku mwanamke akimshika mtoto huyo kifuani. Kuna vifaa na masanduku yaliyofunguliwa chini yakionesha shughuli fulani zinafanywa. Nyuma kuna chati ya alfabeti na namba iliyobandikwa ukutani.

Wanawake wawili wanaongea, mmoja akiwa anatazamana na kamera, na mwingine akiwa amemkabidhi. Mwanamke aliye wazi ana tabasamu usoni na amevaa sare nyeupe na blue , akiashiria kua ni mhudumu wa afya. Kwenye meza mbele yake kuna boxi nyekundu lenye neno sure , lililoandikwa. Likionyesha bidhaa au huduma inayohusiana na afya. Mandhari ya nyuma yanaonyesha kua labda ni kliniki au ofisi.

Mwanamke ambaye ni mfanyikazi wa afya amevalia barakoa usoni na aproni ya bluu yenye maandishi yanaoyanza na protect . Anaonekana akizungumza na watoto watatu ambao wanamsikiliza kwa umakini. Mandhari ya nyuma inaonyesha miundo rahisi ya makazi yenye kuta za mabati na miti, ikionyesha kuwa picha hii imechukuliwa kijijini. Tukio hili linaweza kuwa la kampeni ya uhamasishaji wa afya.

Kampeni ya uhamasishaji wa afya mji. Mwanamke aliyevalia mavazi yanayoashiria taaluma ya matibabu, labda nesi, akiwa amevaa glavu anachukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mwanaume aliyeketi mbele yake. Mwanaume huyo amevalia kofia na shati la beiji na anaonekana kuwa akipimwa. Watu wengine kadhaa wamekaa kwenye viti vya buluu nyuma wakisubiri au wakishiriki katika shughuli hiyo. Mazingira yanaonekana shughuli inayofanyika nje.

Wanawake wawili wanaongea mmoja akiwa amevaa shanga nyingi shingoni na vazi la kitamaduni na mwingine akiwa amevalia nguo za kisasa na barakoa mwanamke aliyavaa barakoa anaonekana akishika karatasi na anaweza kuwa anatoa huduma flani au anaendesha utafiti. Nyuma yao kuna watu wengine wamekaa chini ya mti jambo linaloashiria mazingira ya kijijini.

Kundi la watu wengi wengi wao wakiwa wanawake wamekusanyika katika eneo linaloonekana kama makazi duni. Mwanamke mmoja aliyevalia fulana ya bluu yenye nembo na barakoa anaonekana akiongea na kundi hilo akionyesha anaweza kuwa mtoa msaada. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo yasiokamilika na uchafu jambo linalooashiria changa moto za mazingira ya kijamii kakita eneo hilo.

Daktari wa meno mwanaume aliyevalia koti jeupe la daktari na barakoa ya kijani akiwa amevaa glovu nyeupe na anachunguza kinywa cha mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha meno. Mgonjwa mwanaume amevaa koti la rangi ya kijivu na anaonekana akifanyiwa uchunguzi. Hali hii inaonyesha huduma za afya za kinywa zinazotolewa katika kliniki au hospitali.

Mkono wa mtu ambaye ana finya dawa ya meno kwenye mswaki wa rangi ya samawati na nyeupe kwa umbali uso wa mtu unaonekana labda akijitayarisha kupiga mswaki hali hii inaonyesha shughuli za usafi wa kinywa na usafi wa meno kwa jumla.

Tabasamu la karibu la mwanamke mweusi, akionyesha meno yake meupe yanayong'aa na afya ya ngozi. Mwanga unaonekana kwenye shingo yake na mabega. Ikionyesha msisitizo juu ya uzuri wa ngozi yake.

Kinywa cha mtu ki wazi kikilenga meno na ufizi. Meno yaonekana kuwa safi na meupe kiasi. Hizi zinaonekana kuwa ni rangi ya pinki ingawa kuna maeneo machache yanayoonekana kuwa mekundu kidogo kutokana na uvimbe kidogo. Chombo chenye rangi ya kijani kibichi kinaonekana kama brashi ndogo kinashikiliwa karibu na meno ya juu kikiashiria utaratibu wa matibabu ya meno.

Watoto wadogo kadhaa, huenda wanafunzi, wapo nje. Msichana mmoja ameshikilia kichezeo cha mamba wa kijani, huku mtoto mwengine akionekana akisugua meno ya kichezeo huyo. Watoto wengine wanaonekana nyuma wakiwa wameketi kwenye viti vya samawati. Inaonekana ni somo au shughuli ya kujifundisha, labda kuhusu usafi wa meno.

Mgonjwa anapokea matibabu ya meno huku daktari wa meno akiwa amevaa glavu nyeupe. Mgonjwa amevaa miwani aking'aa na mdomo wake umeshikiliwa wazi kwa kifaa maalum. Nuru ya samawati inaonekana ikiangaza meno ya mgonjiwa ikionyesha matibabu ya kisasa ya meno.

Hatua mbalimbali za urekebishaji wa meno zikionyesha mabadiliko kabla na baada ya matibabu. Upande wa juu meno yanaonekana yakiwa na mapengo na rangi isiyo sawa, huku mikono iliyovalia glavu nyeupe ikishika midomo wazi. Upande wa chini meno yaliyorekebishwa yamejipanga vizuri na yana rangi sawa na yanaonekana kuwa mzuri zaidi.

Kabla na baada matibabu ya meno, sehemu ya juu mdomo unaonekana na meno kadhaa yanakosekana hasa katika taa ya juu ya mbele. Sehemu ya pili inaonyesha taa ya ikiwa na meno bandia aliyokamilika na yaliyopangika vizuri. Parlock Dental imeandikwa kwenye picha zote mbili ikionyesha daktari wa meno aliyetoa huduma hii.

Wataalamu wawili wa matibabu wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa wanafanya taratibu za kimatibabu. Mmoja anayeonekana kuwa daktari mkuu amevaa glasi maalum za kupuza na kofia ya bluu akishugulikia kwa uangalifu eneo fulani ya mgonjwa. Yule mwingine ambaye pia amevaa kofia ya bluu, barakoa na taa kichwani anaonekana kuwa akimsaidia. Kuna vifaa mbalimbali vya kimatibabu nyuma yao inayojenga taswira ya operesheni.

Madaktari wawili wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na kinga za uso wanafanya upasuaji wa meno kwa mgonjwa. Mgonjwa amelala chini akiwa amefunikwa nguo za kijani kibichi na anaonekana akipokea matibabu ya meno. Mandhari ya nyuma yanaonyesha vifaa vya matibabu na feni ikionyesha mazingira ya kliniki au hospitali. Hali hii inaashiria huduma za afya za meno zinazotolewa katika eneo hili.

Wanajeshi wanne wakiwa wamepanda pikipiki huku wamevalia sare za kijeshi na kofia za chuma ,mwanajeshi aliyekaa mbele anaonekana kuendesha pikipiki huku mwanajeshi wa pili akiwa ameshika bunduki wanajeshi wengine wawili wanaoneka Kwa umbali nyuma yao, Hali hii inaonyesha shughuli za kijeshi au operesheni maalum.

Gari la kubeba wagonjwa ambalo ni ambulensi nyeupe lenye mistari nyekundu na nyeusi. Kwenye upande wa gari kumeandikwa huduma za dharura za matibabu na alama ya msalaba mwekundu. Juu ya paa kuna taa za dharura zenye rangi ya nyekundu na nyeupe. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa nje, ikionyesha utayari wa kutoa huduma za dharura.

Hali ya mafuriko ambapo watu kadhaa wameathirika. Chini kabisa maji ya kahawia yaliyotuama, yanaonekana yamefurika barabara au eneo la wazi, huku watu wengine wamesimama ndani ya maji hayo, mmoja anaonekana akimsaidia mwingine. Juu kidogo kuna kuta za zege na lango ambalo linaonekana kama mlango wa jengo. Watu wengine wanasimama juu ya ukuta huo na kwenye balcony wakiangalia chini. Baadhi ya vitu kama vile nguo zimetandikwa kwenye eneo la balcony .

Eneo lilio kumbwa na maafa labda baada ya mvua kubwa au mafuriko ambapo kuna uharibifu wa miundo na takataka zime tapaka. Kundi la watu wakiwemo maafisa wa serikali au wa misaada walio valia jaketi za usalama na wengine wakiwa wamevalia sare za kijeshi wamekusanyika eneo hilo wakiangalia uharibifu na labda wakitoa msaada. Kuna jengo iliyo haribika lilo simama nyuma.

Kundi la watu badhi wamevalia fulana za kukoka zenye alama ya rangi nyekundu wakiwa kenye boti ndogo wakipitia kwenye maji yenye matope labda kutoka na mafuriko. Maji haya yana rangi ya kahawia na machungwa na yanaonekana kuwa na mikondo ya nguvu. Wanaume kadhaa wako ndani ya boti na mmoja anaonekana akiashiria upande fulani. Nyuma yao kuna miti na mimea iliyofurika maji ikionyesha mazingira yaliyoadhiriwa na mafuriko

Mazingira ya mafuriko, yakiwa na mtu mmoja aliyesimama katikati ya maji yanayofanana na tope. Kuna vipande vya mbao na takataka zikielea majini ikionyesha uharibifu. watu wengine wanaonekana kwa umbali wakisimama kando ya maji. Hali hii inaonyesha athari za maafa ya asili au mazingira yasiyofa kwa makaazi.

Kundi la wanaume wanne wakipokea msaada wa chakula. Msaada huu ni sehemu ya Kenya emergency drought response mwaka elfu mbili ishirini na moja, kama inavyoonekana kwenye bango la lori. Kila mwanaume ana mfuko mkubwa wa chakula, kuashira msaada wa kibinadamu. Tukio hili linafanyika katika eneo la wazi, lililoadhiriwa na ukame.

Mikono ya mtu anayetaka kunawa. Mtu huyu ana mwaga sabuni ya maji kutoka kwenye chupa ya kijani, kwenye kiganja chake. Bomba la maji na sinki nyeupe vinaonekana nyuma, vikionyesha mazingira ya bafu au choo. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono, majisafi kutoka kwenye bomba yanaweza kutumika kwa urahisi.

Eneo kubwa ambalo limefunikwa na taka na uchafu wa kila aina. Mbali kidogo miti michache iliyokauka na isiyo na majani imesimama wima ikiongeza taswira ya uharibifu wa mazingira. Anga linaonekana kuwa hafifu na lenye moshi likionyesha labda hewa chafu. Hali hii inaashiria tatizo kubwa la taka na uchafuzi wa mazingira.

Mabara ya kisasa imepangwa vizuri, ikiwa na friji mbili ndefu za nyeupe na mashine ya kupima sampuli mezani. Kuta ni nyeupe na sakafu ya rangi ya kahawia iliyokolea, ikionyesha mazingira safi. Dirisha limefunguliwa na kuruhusu mwanga kuingia. Kuna ishara ya biohazard kwenye moja ya friji, ikionyesha kuwa sampuli za kibiolojia zinahifadhiwa ndani yake

Chumba cha radolijia hospitalini, kituo kikuu ni mashine ya X-ray yenye sehemu ya kuegesha mgonjwa na kifaa cga kutoa miunzi. Ukutani kuna sandaku la kudhibiti lenye swichi na viashiria mbalimbali. Chumba kinaonekana kuwa na kioo au dirisha la kuangaza ambao lina akisi madoa ya mwanga au vumbi. Kuwa ujumla hii inaonyesha matibabu na vifaa vya uchunguzi.

Korido au kumbi wa hospitali ambapo kuna kitanda cha uchunguzi, cha rangi, nyeusi na nyeupe kilio egeshwa ukutani. Juu ya kitanda, kuna mabango mawili yalio bandikwa ukutani yakihamasisha, Good eye health starts with you . Upande wa kulia, kuna mlango wa samawati ulio andikwa. Eye unit , ikionyesha kuwa ni sehemu ya kitengo cha macho. Sakafu ina vigae vyenye muundo wa jiometri.

Darubini nyeupe imeekwa juu ya meza ya maabara. Karibu na darubini kuna boksi jeupe na karatasi zilizoandikwa kwa mkono. Nyuma yake kuna bango au chati iliyo na maandishi na namba, labda likionyesha maelezo ya kiufundi. Mazingira haya yanaonyesha kazi ya Kisayansi, labda katika maabara au kituo cha utafiti.

Jengo la hospitali lenye bango la Accident and Emergency Center , kuna gari la wagonjwa nyeupe aina ya Nissan likiwa limeegeshwa mbele ya jengo, na watu kadhaa wamesimama karibu. Mtu mmoja anaonekana kwenye kiti cha magurudumu karibu na mlango. Hali hii inaonyesha kituo cha matibabu kinachotoa huduma za dharura.

Skrini ya simu inaonyesha picha kuu ya jumba la rangi ya bluu na nyeupe. Jengo hilo linaonekana kuwa shule au kliniki likiwa na madirisha mengi na mlango wa bluu. Kwenye picha hiyo kuna sehemu ya Like, Comment, Send na Share chini yake. Juu na chini ya picha kuu, kuna picha zingine ndogo zinazoonekana kufifia zikionyesha watu ndani ya chumba na wengine wakipokea huduma ya matibu.

Vyombo vya upasuaji vinaonekana tayari kwa utaratibu wa kutahiri. Vyombo hivyo vimewekwa juu ya kitambaa cha kijani kibichi cha upasuaji. Seti hiyo inajumuisha vikombe viwili vya chuma visivyo na kutu vilivyowekwa kwenye chombo chenye umbo la figo na vyombo mbali mbali vya upasuaji kama vile: makasi, vibano na kisu kimoja au viwili. Pia kuna karatasi iliyoandikwa seti ya kutahiri, iliyowekwa ndani ya tray kubwa ya chuma isiyo na kutu.

Kitembezi cha chuma kinachotumiwa na watu wenye matatizo ya kutembea au kuona kutokana na majeraha. Kitembezi hicho kina rangi ya fedha kikiwa na vishuko vyeusi upande wa juu na miguu yenye ncha za mpira chini. Kimewekwa kwenye sakafu ya vigae vyenye rangi ya kahawia nyepesi na ukuta wa nyuma una rangi ya buluu. Upande wa kushoto kidogo kuna kiti cheusi kinachoonekana. Kitembezi hiki kinaonekana kuwa katika hali nzuri na kimetunzwa vizuri.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kikiwa na ngoma kutoka ukutani na sensa mbili zilizo imewekwa chini, kimepewa rangi nyeupe na kiko karibu na kiyoyozi chenye rangi nyeupe kilichowekwa ukutani. Upande wa kulia kuna sanduku lenye rangi ya kijivu, swichi nyekundu, na vifungo vingine. Hali hii inaonyesha vifaa vya kisasa vinavyotumika katika sekta ya afya.

Kiti cha magurudumu kipya kabisa kina fremu ya chuma inayong'aa, sehemu za pembeni za samawati na kitambaa cheusi kwa ajili ya sehemu ya kukalia na mgongo. Vipo vya mkono vimefunikwa kwa plastiki ya kinga ikionyesha kuwa kiti hicho ni kipya na kimetunzwa vizuri. Ina magurudumu makubwa nyuma kwa ajili ya kusukuma na magurudumu madogo mbele kwa ajili ya kuelekeza.

Bandeji nyeupe inayotumika kuzuia damu au kufunga jeraha ikiwa imewekezwa wazi kidogo. Juu ya bandeji hiyo kuna makasi ya chuma inayotumika kwa matibabu au huduma ya kwanza. Vitu hivyo vimewekwa juu ya sehemu yenye rangi ya kijani iliyokwaruzika na yenye alama labda meza upande wa kushoto kuna sehemu ya rangi ya bluu.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kinachotumika kwa uchunguzi wa macho, kifaa hicho kina rangi nyeupe na kijivu na kina sehemu ya kupumzikia kidevu na paji la uso kwa mgonjwa. Waya nyeusi zinaonekana zikininginia kutoka kwenye kifaa hicho, hali hii ina ashiria uwepo wa huduma za afya ya macho katika eneo hilo.

Skrini ya simu iliyopigwa picha ikionyesha picha ya maabara ya kisasa. Katikati ya picha hiyo kuna darubini ya kisasa na kando yake kuna vifaa vingine vya maabara kama vile mashine ya kupima sampuli na mirija yakionyesha kuwa picha hii imeshirikishwa kwenye mitandao ya kijamii na hali hii inaonyesha maendeleo katika sekta ya afya na utafiti.

Chumba cha uchunguzi wa kimatibabu. Kwenye meza nyeupe, kuna hadubini ya rangi ya kijivu na samawati pamoja na vifaa vingine vya maabara kama vile mirija ya majaribio iliyo kwenye raki. Nyuma ya hadubini kuna kifaa kikubwa cha rangi ya samawati na nyeupe kinachoweza kuwa mashine ya kupima. Ukuta una rangi ya njano na kuna dirisha lenye fremu ya samawati na nundo za chuma

Mashine ya X-ray ndani ya chumba cha matibabu ina meza ndefu nyeupe ambapo mgonjwa hulala na safu wima inayoshikilia kichwa cha X-ray ambayo inaweza kurekebishwa juu na chini. Kwenye ukuta wa nyuma kuna viyeyuzi viwili na sanduku la umeme na pia pazia linaloonekana upande wakulia. Chumba kinonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri kikiwa tayari kwa matumizi.

Vifaa viwili vya kusaidia kutembelea. Mbele kabisa kuna kigongo cha kutembelea kinachotumia kusaidia mtu aliyelazimika kuegemeza chini ya kwapa na kushika sehemu ya mkono. Nyuma kuna sehemu ya kutembelea ambayo ni kifaa chenye miguu minne kinachowapa watu usaidizi zaidi na utulivu wanapotembea. Vyote viwili vinaonekana kuwa vya metali na vimetumiwa. Ukuta wa nyuma una rangi ya blue .

Sanduku la dawa au kirutumbisho kinacho itwa Health Aid Vitamin E 200 IU . Sanduku hilo lina rangi nyeupe na mistari nyekundu na lime andikwa kuwa lina mia moja thelathini na nne ng nachorali geliten free na 60 capsules na vegetarian.

Mguu wa mtoto mchanga na mikono miwili iliyovalia glavu nyeupe. Mtu anayevaa glavu anaonekana akishika kitu chenye ncha ya samawati labda sindano au kifaa cha matibabu karibu na paja la mtoto. Mtoto amelala kwenye kitanda cha hospitali chenye shuka za kijani na manjano. Hali hii inaashiria huduma za kimatibabu zinazotolewa kwa mtoto mchanga.

Wanawake wawili wanahudumia watoto wadogo labda katika kliniki au kituo cha afya mwanamke mmoja amemsika mtoto mikononi mwake huku mwingine akimwekea dawa au kumchunguza macho. Nyuma yao kuna mwanamke mwingine amemshika mtoto mchanga, hii inaweza kuwa ni sehemu ya kampeni ya afya ya watoto kama vile chanjo au matibabu inayoendelea katika eneo hili.

Mikono miwili ya mtu mzima ikimpatia mtoto mchanga tembe mbili za bluu. Kidole kimoja kipo mdomoni mwa mtoto na kingine kipo chini ya mdomo wake kikiwa karibu kuingizwa. Uso wa mtoto unaonekana wazi na macho yake yameelekezwa juu kuwasilisha kampeni ya chanjo, utoaji wa vitamini au dawa nyingine muhimu kwa watoto. Hii inaonyesha wazi umuhimu wa afya ya watoto na jitihada za kuwalinda.

Mtu anapewa chanjo kwa njia ya sindano kwenye mkono wake. Mtoa huduma amevaa glavu za bluu nyepesi na anashika sindano kwa umakini mkubwa. Mkono unaopewa sindano ni wa ngozi ya rangi ya kahawia na sehemu ya bega imefunuliwa kwa njia ya sindano. Inaonekana kama tukio la matibabu linalofanywa na mtaalamu.

Watu kadhaa wakiinama, watu wazima na mtoto mdogo wanaonekana wakishiriki katika shuguli ya usafishaji wa jamii. Mwanamke aliye mbele anachukua takataka na kuziweka kwenye mfuko mweusi wa takataka. Mtoto mdogo pia anaonekana akisaidia au akitazama kwa karibu, akionyesha ushiriki ya vizazi mbali mbali. Mazingira yanaonekana kua machafu, yakionyesha umuhimu wa usafi.

Chumba kikubwa cha hospitali chenye vitanda vingi vya wagonjwa vilivyopangwa kwa safu. Kuta za chumba zina rangi ya waridi na madirisha yanaonekana upande wa nyuma, watu kadhaa wakiwomo wagonjwa na wahudumu wanaonekana chumbani Katikati ya picha, mwanamke anaonekana kitandani akiwa amebeba mtoto mdogo huku kijana akiwa ameketi karibu yake. Hali hii inaashiria huduma za matibabu zinazotolewa kwa wagonjwa labda katika wodi ya wamama na mtoto au wodi ya jumla.

Mtoto mchanga amelala kitandani labda hospitalini akipokea matibabu. Mikono miwili iliyovalia glavu nyeupe xa matibabu inaonekana ikimshika mtoto. Mtoto amevaa nguo ya samawati hafifu na ana mrija mkononi. Ametandikiwa blanketi la rangi ya machungwa. Mandhari inaashiria uangalizi wa kimatibabu au huduma za afya zinazotolewa kwa mtoto.

Mkono wa mtu akiwa ameshika kijishupatu kidogo chenye kioevu cha rangi ya chungwa. Kijishupatu hicho kina lebo nyeupe yenye maandishi, na inaonekana kua na uhusiano na matibabu au utafiti wa kisayansi, labda chanjo au dawa.

Mkono wa mtu mzima, labda muuguzi au mzazi akifunga bendeji ndogo au kiraka kwenye mkono mdogo wa mtoto mchanga aliyelala juu ya blanketi ya pinki. Mtoto mchanga amevaa nepi na nguo nyeupe. Sanduku la pro gloves inaonekana kando. Hali hii inaonyesha huduma ya matibabu au utunzaji wa watoto wachanga.

Mkono wa mtu unaonyeshwa kwa ukaribu, ukiwa na shimo ndogo, au kidonda kinachoonekana kimeshika. Ngozi inayozunguka shimo hilo, inaonekana kua na matuta madogo. Sehemu ya nguo ya rangi ya waridi na njano, inaonekana juu ya mkono.

Mtu anapokea sindano begani, mtoaji wa huduma anaonekana amevaa glovu nyeupe na labcoat , akishika sindano kwa uangalifu mkubwa. Mpokeaji wa sindano anaonekana amevaa shati lenye maua ya kamba ya begi inayoonekana mabegani mwake. Pia amevaa barakoa ya rangi ya samawati. Tukio hili linaonyesha matibabu ya kimaalum.

Mwanamke anaye onekana kua mfanyakazi wa afya kutokana na fulana yake ya manjano, anaonekana akimpa mtoto mchanga matone ya kinywa. Mtoto huyo aliye valia nguo nyekundu na nyeupe, amekaa kwenye mikono ya mwanamke mwengine. Mfanyakazi wa afya anashikilia chupa ndogo na anatoa matone kinywani mwa mtoto ambaye amefungua mdomo wake. Tukio hili linaashiria kampeni ya chanjo. Madhari ya nyuma inaonesha sehemu ya pikipiki na mazingira ya nje labda.

Watoto wawili wakiwa wamevaa barakoa na wanatumia kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya kijani na samawati. Mtoto mmoja anaonekana akimwagiza maji mikononi mwenzake akimsisitizia umuhimu wa usafi. Kituo hicho kinaonekana kikiwa na mabango ya nembo na maandishi yanayohusiana na kampeni usafi. Kwa nyuma kuna mazingira ya mjini yenye watu na magari.

Mguu wa mtu mmoja hasaa eneo la kifundo cha mguu na mguu enyewe. kifundo kinaonekana kuvimba sana na kuna alama ya mchimbuko au kubadilika kwa rangi ya ngozi zikipendekeza jeraha au uvimbe. Ngozi inaonekana imenyooka kutokana na uvimbe huo. hii inaweza kuwa ni matokeo ya kuumia au hali fulani ya kiafya.

Mwanariadha alianguka chini kwenye wimbo wa riadha wenye rangi nyekundu. Mwanariadha huyo amevalia kaptura fupi nyekundu na viatu vya riadha vyenye rangi ya samawati na njano na anaonekana akishikilia mguu wake akionyesha maumivu au uchovu. Hali hii inaweza kuwakilisha mwisho wa mbio au jeraha wakati wa mchezo.

Mchezaji wa mpira wa mguu, mwenye rangi nyeusi, akiwa amejikunja kwa maumivu na uso wake ukiwa umejawa na uchungu. Amevaa jersey ya kijani na nyeupe yenye namba ishirini na saba, na ameketi chini kwenye nyasi za uwanja wa mpira. Hii inaonyesha jeraha la michezo.

Seti ya vifaa vya kinga vilivyowekwa kwenye mandhari nyuma nyeupe. Seti hio inajumuisha kofia nyeusi ya chuma yenye mikanda inayoweza kurekebishwa, magoti manne ya rangi nyeusi na pedi nne za viwiko vya mkono. Vifaa hivi ni muhimu kwa ajili ya usalama wakati wa michezo au shughuli nyingine zinazoweza kusababisha majeraha.

Sehemu mbili za karibu za mchezo wa mpira zikionyesha miguu ya wachezaji wakiwa na soksi za rangi tofauti. Picha ya juu inaonyesha mguu mmoja umenyooka na mwingine umeinama wote wakiwa na viatu vya mpira. Sehemu ya chini inaonyesha mguu mmoja ukiwa umefunikwa na soksi ya samawati na mwingine na soksi ya nyekundu wakionyesha ugomvi wa mpira au kuanguka. Mazingira ni ya uwanja wa kijani kibichi.

Wavu wa mchezo wa kikapu, dhidi ya anga la samawati. Wavu imepakwa rangi za samawati, nyekundu na nyeupe, ukionyesha muundo wa kuvutia. Mlingoti wa kijani kibichi unaunga mkono wavu na jua linaangaza wazi. Hali hii inaonyesha uwanja wa michezo uliowazi tayari kwa matumizi.

Mwanariadha wa mpira wa kikapu akiwa amevalia jezi ya zambarau na njano akiwa ameanguka chini kwenye uwanja wa mpira. Anaonekana akishika mguu wake akionyesha jeraha au maumivu. Hali hii inaonyesha wakati muhimu wa mchezo labda baada ya jeraha.

Sehemu ya chini ya mguu na mkono wa mtu aliyeketi kwenye nyasi. Mtu huyo amevaa kiatu cha michezo chenye rangi ya kahawia chenye sola nyeupe. Mkono wa mtu huyo unashika sehemu ya nyuma ya kisigino ikionyesha maumivu. Hali hii inaweza kuwa imetokana wakati wa mazoezi au shughuli za kimwili. Mandhari ya nyuma ni nyasi ya kijani kibichi.

Mchezaji wa raga anapokea matibabu kutoka kwa dakitari wa timu. Mchezaji huyo anaonekana akiumia akiwa ameinama na kushika paja lake. Daktari aliyevalia fulana yenye neno, mihip , mgongoni, amepiga goti karibu naye akimsaidia. Wachezaji wengine wanaonekana nyuma, wakionyesha kua tukio hili limetokea wakati wa mchezo.

Shamba la mahindi ambapo mimea ya mahindi imekomaa na ina majani marefu. Baadhi ya majani yameanza kugeuka rangi ya kahawia, ikionyesha kuwa mahindi yamefika hatua ya kukauka na kuvunwa. Anga la bluu linaonekana wazi juu, likionyesha hali ya hewa nzuri na jua kali. Chini ya mimea, ardhi inaonekana ikiwa na udongo na nyasi ndogo zilizoota.

Mti umejaa matunda mabichi yenye umbo la pea. Majani ya mti yana rangi ya kijani kibichi na baadhi yake yanaonekana kung’aa kutokana na mwanga wa jua. Matawi yaliyo na matunda mengi yanaonyesha uzalishaji mzuri. Hii ni ishara ya kilimo au bustani yenye mimea yenye afya na inayotoa mazao bora

Mimea midogo ya kijani kibichi yenye majani mapana, ikikuwa karibu na mawe makubwa ya kahawia. Udongo unaonekana kuwa kavu, na jua linaonekana kuangaza sehemu ya picha. Mimea hiyo inaonekana kustawi vizuri, licha ya mazingira hayo .

Mimea ya kijani kibichi yenye majani makubwa, mlaga una zabibu za mimea inayopanda. Kuna maua machache ya rangi ya zambarau au pinki yakiwa yachipuka katikati ya majani. Juu kuna mwangaza unaoonekana kutoka upande wa kushoto, ukitua mwanga mzuri. Angani ni samawati na kuna mawingu meupe, ikionyesha mazingira tulivu na ya kupendeza

Eneo kubwa lililofunikwa na mimea yenye majani mapana yanaonekana kuwa mimea ya maboga au matangu yakitambaa chini. Majani yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya ingawa baadhi yana vumbi kidogo. Mimea hiyo imeenea kwa wingi ikifunika udongo. Nyuma kuna dalili za mimea mingine zikionyesha kuwa hii ni shamba dogo.